Kiwanda kwa ajili ya kuzalisha umeme ikiwa na vifaa vingi sana ambapo vimepangwa na kutengenezwa vizuri, vinatumika kuzalisha umeme na kusambaza katika maeneo mbalimbali, ili kuboresha huduma ya umeme.

Eneo kubwa kwa ajili ya kusambaza umeme, likiwa na vifaa vingi sana kwa ajili ya kutoa na kusambaza umeme katika maeneo tofautitofauti. Eneo hili likiwa limezungukwa na nyaya kwa ajili ya ulinzi.

Eneo la dampo likiwa limetenganishwa na ukuta mrefu na mkubwa, likiwa na mauchafu mengimengi yakiwa yamezagaa. Endapo lisipotunzwa vizuri, inaweza kusababisha mlipuko wa magonjwa na kuhatarisha maisha ya wananchi.